Mimea ya kijani kibichi inayoonekana kuwa majani ya mboga kama vile lettuce au spinach . Inakua katika mfumo wa hydroponic . Mimea imepandwa kwenye matundu yaliyochimbwa kwenye mabomba meupe, yaliyopangwa kwa usawa. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo usiotumia udongo ambapo mimea hupata virutubisho kutoka kwa maji.

Bustani imepandwa ndani ya chafu, ambapo mimea ya kijani kibichi inastawi katika vitanda maalum. Mimea hiyo imepadwa kwa mistari, huku majani ya lettuce yakiwa mbele na mimea mingine ya rangi tofauti ikiwa nyuma.

Safu ndefu za mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mifumo mieupe ya hydroponic kila mmea umewekwa kwenye shimo ndogo. Ukionyesha ukuaji wa mimea bila udongo. Mabomba meupe yameunganishwa Kwa utaratibu.

Chafu kubwa ina miti mirefu ya kijani iliyopandwa kwa safu. Miti imefungwa kwenye nguzo za mbao na chuma. Ikisaidia ukuaji wake wema. Udongo chini ya mimea unarangi ya kahawia na kuna njia zisizo na mimea katikati ya safu.

Mimea michache ya mboga yenye majani mapana na mabichi inaonekana ikikuwa katika mfano wa haidroponiki . Mimea hiyo imepandwa kwenye vikombe vidogo vyeupe vilivyo ingizwa kwenye shimo la ubao mweupe wa plastiki.

Safu za mimea ya kijani zimepandwa kwenye mirija nyeupe zikionyesha mfumo wa kilimo cha Hydroponic . Kila mmea umepandwa kwenye shimo ndogo kwenye mirija ikiruhusu ukuaji bora. Ukuta wa matofali meupe umekwa nyuma ya mimea. Mfumo huu unaonyesha njia bora ya kulima mboga katika nafasi ndogo.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu chenye mimea mingi iliyopandwa kwenye mirija. Amevalia kofia ya kijani na shati la mistari ya machungwa na nyeupe akitabasamu. Mimea imepandwa kwenye ngazi ikitumia nafasi vizuri.

Mfumo wa hydroponiki unaonekana. Uliotengenezwa kwa kutumia sanduku cha plastiki chenye rangi ya kijivu. Juu ya kifuniko cha sanduku hili, kuna mimea midogo kadhaa iliyopandwa kwenye matunda yenye sponji nyeusi.

Jengo lina makaazi ya kijani likiwa na mimea mingi yenye majani mapana na makubwa. Mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri, ikiashiria kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa. Mabomba ya umwagiliaji yanaonekana yakipita katikati ya mimea, yakionyesha mfumo wa kilimo wa haidroponi.

Katika mfumo wa kisasa wa kilimo, mimea midogo imepandwa kwenye mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa orofa. Kila bomba lina mashimo ambapo miche imewekwa ikionyesha mfumo wa hydroponic . Mimea inaonekana kuwa na majani ya kijani na zambarau ikionyesha aina tofauti.

Chafu kubwa inaonekana kuwa na mfumo wa haidroponiki ,ambapo mimea midogo imepandwa kwenye safu ndefu za mirija nyeupe. Wfanyikazi wawili wakiwa wamevalia kofia na barakoa wanaonekana wakihudumia mimea hiyo kwa umakini.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic cha wima. Unaojumuisha mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa wima. Kila bomba lina matundu madogo madogo baadhi yakiwa na kofia za buluu, mahali ambapo mimea inaweza kupandwa. Mabomba haya yameunganishwa kwenye msingi wa buluu chini, ambao labda unashikilia mfumo wa usambazaji wa maji.

Mimea ya saladi yenye majani ya kijani imepandwa kwenye mirija nyeupe ya plastiki. Kila mmea umewekwa kwenye mashimo ukiwa na ardhi ndogo. Mirija imepangwa kwa safu ndefu ikionyesha mfumo wa hydroponics . Mwanga wa jua unaagazia mimea ukiipa nguvu ya kukua.

Ng'ombe kadhaa wamejipanga kwenye zizi .Ng'ombe mmoja mwenye rangi ya kahawia na nyeupe anajishughulisha kula chakula chake.Ng'ombe wengine wanatazama nje ya vizimba vyao wakisubiri zamu yao. Hali ya ndani ya zizi ni safi na imepangwa vizuri.

Vitunguu vingi vimerundikiana kwenye sakafu, vikiwa vimetawanyika katika rundo kubwa. Kuna mikono miwili ya mtu inaonekana juu ya vitunguu, ikionyesha kuwa mtu huyo anashughulika na kuvipanga au kuvichagua.

Shamba kubwa la migomba limejaa ndizi mbichi. Migomba imejaa vichaka vikubwa vya ndizi ambazo bado hazijaiva . Udongo unaonekana kuwa huru na una njia zilizonyooka kati ya migomba. Inaonekana kama shamba la biashara la ndizi.

Mtazamo wa ndani wa shamba la uyoga, ambapo uyoga mwingi wa rangi ya kahawia umepandwa kwa wingi. Uyoga umepangwa kwenye vitanda virefu vinavyoonekana kuenea hadi mbali, chini ya rafu nyingi za chuma.

Mashine kubwa ya kuvuna imewekwa katikati ya shamba la mazao. Malori ya kusafirisha mazao yamewekwa karibu na mashine. Ardhi ya kahawia na mimea iliyovunwa imetawanyika pande zote za shamba. Anga ni safi la blue hafifu likionyesha hali ya hewa ya jua.

Shamba kubwa limefunikwa na kabichi nyingi zenye majani makubwa ya kijani kibichi ,mimea imepandwa kwa safu ndefu ikionyesha upandaji wa kimfumo na ukubwa wa shamba, kwa mbali miti na mimea mingine inaonekana ikionyesha mazingira ya asili.

Ndani ya jengo kubwa kuna safu ndefu za kuku weupe wakionekana wamesongamana sakafuni. Dari ina taa nyingi zikianganzia eneo lote. Mifumo ya kulishia na kunyweshea kuku inaonekana ikipita katikati ya kuku.

Kundi kubwa la ng'ombe weusi na weupe wamefungwa ndani ya zizi. Ng'ombe hawa wamesimama karibu na sehemu ya kulishia wakionyeshwa kuwa wako kwenye shamba la maziwa. Miundo ya mbao na chuma inaonekana ikiwatenganisha ng'ombe, ikionyesha mpangilio wa zizi.

Banda kubwa la maziwa ambapo ng'ombe wengi weusi na wuepe wamejipanga kwa safu. Sakafu ya banda inaonekana kua na matope na uchafu kuashiria mazingira ya shamba la ng'ombe. Kuna feni kubwa zilizo tundikwa juu labda kwa ajili ya kuwapa ng'ombe hewa safi na baridi.

Katika chafu, safu ndefu za mimea ya nyaya zimewekwa kwenye waya zilizonyooka. Nyaya hizo zina rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, machungwa na kijani. Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha matumizi bora ya nafasi.

Mimea mingi ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ndefu ikionekana kustahili vizuri. Muundo wa chafu una matao ya chuma yaliyofunikwa kwa plastiki inayoruhusu mwanga kupita. Inaonekana kuwa mazingira bora kwa ukuzaji wa mazao, labda mboga au matunda, katika kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa la kahawa linaonekana likiwa limejaa mimea yenye majani mabichi na matunda ya kahawa yenye rangi nyekundu na njano. Mwanamke amesimama katikati ya mimea ya kahawa akiwa amevaa mavazi mieupe na sketi ya blue .

Muundo mrefu wenye mfumo wa chuma umefunikwa kwa kuturubai ya rangi ya njano isiyopenya nuru. Ndani ya muundo huo mimea midogo inaonekana ikikuwa ikionyesha kuwa ni chafu. Miamba na udongo mwekundu umeonekana mbele ya chafu ukionyesha mazingira ya kilimo.

Shamba lina mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kuna mfumo wa umwangiliaji wa matone unaopita kati ya mistari ya mimea ukionyesha utumiaji wa teknolojia ya kisasa. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na unyevunyevu ikionyesha umwangiliaji umefanywa hivi karibuni.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umelala chini karibu na mmea mchanga. Majani makubwa ya kijani kibichi yanafunika sehemu ya bomba nyeusi na tawi moja linaonekana likijinyoosha. Maua madogo ya manjano yanaongeza rangi kwenye mandhari ya udongo wenye unyevu.

Shamba kubwa la kijani kibichi lina mistari ya mimea midogo iliyopandwa, na maji yanatiririka kati ya mistari hiyo. Udongo wenye matope unaonekana kando ya mimea, ikionyesha umemwagiliji kwa njia ya mfereji.

Shamba la kilimo lina mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yanayopita kando ya kila mstari wa mimea. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na unyevunyevu.

Safu ndefu za mimea midogo zimeonekana zikikuwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Kila safu ina mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana kama bomba nyeusi iliyonyooka kando ya mimea. Umbali wa kati ya mimea unaonekana kuwa sawa, ukionyesha upandaji wa kimfumo.

Shamba la mimea michanga lina mistari mirefu ya mimea iliyopandwa. Kuna mirija mieusi ya umwagiliaji wa matone iliyoendesha kando ya kila mstari wa mimea. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia huku mimea ikionyesha majani ya kijani.

Shamba la kilimo linaonekana likiwa na mimema midogo iliyopandwa kwa safu ndefu. Kila safu ya mimea ina mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba membamba yanaonekana yakipita karibu na mimea. Udongo unaonekana kuwa huru na umetayarishwa viruzi kwa kilimo.

Bustani ndogo imepandwa mimea michanga kwa mistari. Kuna mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone unaotumia ndoo nyekundu iliyoniniginia juu. Ndoo hiyo imeunganishwa na mirija midogo inayopokelea maji moja kwa moja kwenye mimea.

Shamba kubwa la udongo limegawanywa katika mistari mirefu. Kila mstari una mfereji uliojaa maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mpya. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu ukionyesha maji yamepita hivi karibuni.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limelimwa na kupandwa mimea michanga. Mimea hii imepandwa kwa safu ndefu na kuna mifumo ya umwagiliaji imewekwa karibu nayo. Nyuma ya shamba kuna miti mirefu na yenye majani mengi. Anga lina mawingu meupe likutoa mwanga wa kutosha kwa mimea.

Bustani ndogo ina mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Kila mmea una duara la udongo wenye unyevunyevu kuzunguka shina lake. Kuna mfumo rahisi wa umwagiliaji unaotumia mirija midogo inayotolea maji kwa kila mmea.

Shamba kubwa la kijani lina mimea mirefu iliyopandwa kwa mistari. Kati ya mistari ya mimea kuna mfereji uliojaa maji safi yanayotiririka. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu ukionyesha umwangiliaji mzuri. Mandhari yote inaonyesha kilimo cha kisasa chenye mifumo ya maji.

Shamba linaonekana likiwa linamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa mabomba meusi. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba hayo, yakiwa yameunda vijito vidogo kwenye udongo. Mimea midogo inaonekana ikiwa kwenye udongo uliolowa ikionyesha mwanzo wa msimu wa kilimo.

Matuta ya udongo wenye mimea midogo yamepangwa kwa safu ndefu. Mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana yakipita kando ya mimea yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Karatasi nyeupe za plastiki zimefunika baadhi ya matuta labda kuzuia magugu au kuifadhi unyevu.